Hapa ni sokoni. Soko hili linauza viazi tamu. Kuna ndimu, kuna vitunguu, kuna ndoo, kuna maharagwe, kabeji, na karoti, kuna pilipili.

Kuna jumba kubwa ambalo limetengenezwa na glasi, kuna camera za cctv , kuna magari ambayo yameegeshwa kwa karibu na jumba hili. Jumba hili liko karibu na barabara.

Hii ni bima ya Madison, inasaidia wagonjwa ambao wamepata ajali barabarani, inasisitiza watu waweze kuchukua bima yao mapema, kwa kuzibonyeza mabari hizo, ili waweze kupata bima hio.

Hii ni sehemu maalum ya kuuza magari. Kuna magari mengi, magari ya nyeusi, kuna gari ya manjano, magari ya nyeupe, magari ya nyekundu.

Hapa ni dukani kuna frigi ya soda kuna maji ambaye zinauzwa nje ya duka hili na mipira. Kuna watu ambao wameketi kando ya duka hilo na soda , na ndoo pale.

Kuna gari jeupe ambayo iko ndani ya jumba hili, gari hili ni mpya kwa jumba kubwa, jumba hili ni ya kuuza magari ,kuna magari mengine ndani ya jumba hili jumba hili ya gorofa na mataa.

Kuna mtu ambaye amevalia aproni ya kijani kibichi akienda kwenye duka, duka hilo lina mtungi wa gesi, kuna mtu ambaye ameketi kando la gari akishikilia kitu mkononi.

Hii ni gari. gari hili limesimama katika uwanja ambao uko na nyasi. Kuna mtu ambaye ako nyuma ya gari hilo. Kuna miti mingi kwenye uwanja huu.

Hapa ni soko la kuuza mapambo ya shanga kuna mtu mmoja ambaye amesimama kando ya duka hili la kuuza mapambo, kuna mishipi ambazo zimetengenezwa kutokana na ngozi, duka hili ni la miti na mabati

Hapa ni sokoni. Kuna kifaa cha kuuza mandazi ama samosa. Kuna magari wawili ambayo yameegeshwa karibu na duka hili la kuuza vitu.

Hapa ni uwanjani. Uwanja huu umemea nyasi nzuri. Kuna watu ambao wame.. wame...wame.. wameketi chini wawili. Kuna mzee moja ambaye amesimama kando karibu na gari nyeusi. Kuna mwanamke ambaye amesimama mbele ya gari ya nyeupe. Kuna magari mengi, kuna miti kando ya uwanja huu.

Hii ni bima ya afya hasa kwa watu ambao wame pata ajali barabarani. Bima hili lina sisitiza mtu aweze kuchukua bima yake mapema ili aweze kujilinda kulingana na ajali hizo.

Hii ni bima ya jubilee, ambayo inasaidia wagonjwa hospitalini wanapo gonjeka, hasaa wagonjwa ambao wanafanyia upasuaji, mama ambao wanazalisha, ambayo dawa zinalipwa kwa daktari.

Hii ni duka la maziwa. Maziwa haya yanauzwa. Kuna maziwa ambayo yameganda ,kuna maziwa ambayo yanapikiwa chai ya kampuni ya maziwa.

Hapa ni sokoni. Kuna mama ambaye ameketi ambaye ni muuzaji wa vitunguu, viazi, mboga.

Magari mengi kwenye chumba maalum. Magari haya yanauzwa katika jumba hili. Mteja yeyote ambaye anataka gari anaweza kuenda hili kujinunulia gari. Kuna majumba makubwa.

Hapa ni sokoni ambapo wanunuzi wamekuja kununua vitu. Vifaa kama vyakula vifaa vya ya kila haina. Kuna ndizi ambazo zimeiva, kuna karoti, kuna mahindi na viazi, kuna ndimu.

Hapa ni duka , dukani duka hili liko karibu na barabara kuna mtu ambaye kwenye duka hilo kununua pesa ambazo anaitaji kuna baskeli karibu na duka kuna pikipiki kwa duka hilo.

Hapa ni jijini, kuna kuna maadhishi haya kwenye kuna televisheni ambayo inaonyesha ukiwa mbeleni, inaonyesha pesa ya nchi zingine kununuliwa na kuuzwa ni ngapi ikifika katika nchi ya Kenya.

Hii ni duka duka ambayo imeandikwa new generation, katika duka hili kuna pipa nne ya mafuta, kuna mtu ambaye ananunua katika duka hilo, kuna kiti ambayo imeekelewa karibu na mlango kuna chupa ya maji.

Hapa ni sokoni ambapo mtu anaenda kuzinunua nguo hizi, nguo hizi ni za mtumba za aina mengi za rangi. Kuna mashati, kuna nguo za wanaume, kuna nguo za wanawake kwa bei nafuu, kuna mtu ambaye amesimama.

Hii ni bima ya kutumia hospitalini. Mtu anapopata ajali barabarani. Bima hii itamshughulikia ambapo akipata shida ya kulipa pesa hiyo ya hospitalini, bima hili itamsaidia.

Kuna watu wawili wamesimama mwingine akiwa amevalia koti nyeusi, mwengine akivalia shati nyeupe na surualii nyeusi. Mmoja wao ambaye amevalia suti anawekelea gari hilo mafuta. Mtu huyu amekuja kununua gari hili kwenye sehemu hili.

Hapa ni barabarani. Kuna lori kubwa ambayo yamebeba magari madogo katika trela yake kuna gari ya nyeupe, kuna gari ya rangi ya jivu, kuna gari ya nyeusi ambayo na lori hili kubwa. Magari haya yanasafishwa hadi sehemu ambayo yanauzwa.

Hapa ni sokoni ambapo kuna karoti ambazo zinauzwa .Kuna mapilipili hoho, kuna viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe kulingana na kipimo ya viazi.

Hapa ni dukani. Duka hili liko kando ya barabara, kunao wawili ambao wananunua katika duka hili, mmoja akiwa amevalia nguo ya nyekundu.

Hii ni bima, ya afya imechorwa mwanamke ambaye ni mjamzito. Bima hii ni ya Jubilee, inaandikwa maandishi mengi.

Hii ni maduka mawili ambayo yamewekwa kandi ya barabara .Kuna viti mvele karibu na duka ya mwisho .Duka hili lina mlango wa kijani kibichi.

Hapa ni sokoni, kuna ndizi ambazo zinauzwa ndizi hizi ni za kijani kibichi ,yamewekelewa ndani ya ndoo. Kuna vitunguu kuna viazi vitamu ambazo zimewekwa katika sehemu ambayo imejengwa na mbao, kuna gredi kuna gunia.

Hapa ni duka maalum pa kuuza maziwa, katika duka hili wameichora ng'ombe sehemu hii ni ya kuifanya kuweka maziwa kwa watu ambao wanataka kuzinunua na mashini ya kupima maziwa hiyo.

Hii ni duka kuu la kuuza magari, kuna mijengo mbele ya magari haya. Magari haya ni mengi na nyekundu ,nyeupe, nyeusi. Magari haya yanauzwa.

Mtu huyu ana pesa mingi sana, anazihesabu pesa hizi juu ya meza akiwa ameshikilia noti za elfu moja akizihesabu pesa hizo.

Hapa ni barabarani, kuna gari aina ya Nissan enye rangi ya jivu, kando yake kuna miti mkubwa na posti la stima nyuma ya gari hilo kuna ujenzi ambalo linaendelea.

Hii ni bima ya afya ambalo ni ya kampuni ya manjano, bima hii inaweza kulipa hadi shilingi elfu mia moja.

Hizi ni noti za kenya, za kitambo, ambazo zilikuwa zinatumika, noti za elfu moja na na noti ya mia tano, mtu huyu amezishikilia pesa hizi mkononi.

Hapa ni uwanja ambao kuna magari menhi yameegeshwa upande. Kuna watu katika sehemu hii, kuna miti watu wamejumuika kwa sherehe fulani katika uwanja huu.

Hapa kuna umati wa watu. Sehemu hii ina watu wengi ambao wanakuja kununua. Hapa ni soko kubwa hapa kuna vitu ambao zinauzwa.

Hii ni duka la maziwa. Duka hili ni la kuuza maziwa haya. Kuna mtu ambaye ameingia katika duka hili la maziwa, kuna kifaa cha kusafisha, kuna ndoo mbili nje, kuna kifaa cha kutoa maziwa.

Hii ni gari nyeupe aina ya Nissan iko kwenye barabarani. Juu yake kuna nyaya za stima inayopita. Kuna miti kando ya barabara hii.

Kuna watu wanne ambao wamesimama ndani ya chumba hili la kuuzia maziwa, wanajadiliana jambo fulani. Kuna vibuyu vya kutilia maziwa katika duka hili la kuuza maziwa.

Hii ni soko ya matunda. Kuna machungwa, kuna maembe, kuna avokado na kuna matunda ya sindano.

Hapa ni sokoni, soko hivi ni vya vyakula, matunda, kuna nanasi, kuna tikiti maji, kuna mahindi ambayo yamemenywa kuna mahindi ambazo bado hazijamenywa, kuna kreti za nyekundu kuna gunia ambayo ni ya mahindi kuna avocado.

Hapa ni sokoni, kuna aina mingi ya matunda ,kuna tikiti maji, kuna maembe ambayo ni mabichi na kuna maembe ambayo yameiva yana rangi ya njano.

Kuna magari mengi aina za Land cruiser, magari haya ni mapya, kuna mataa kwenye kamba, sehemu hii ni ya kuuza magari haya, nyuma yake kuna chumba ama ofisi maalum za magari haya.

Kuna majumba ambayo yamejangwa na matofali moja. Duka ambalo limefunguliwa. Kuna mtu ambaye amesimama nje ya mlango, chumba hilo linaandikwa ni la maziwa, lakini imeandikwa bado ni club .

Hili ni duka la kuuza maziwa, mayai na mikate . Kuna friji ya maziwa katika duka hili. Kuna maziwa ambayo yameganda ambayo yanayouzwa katika duka hili pia.

Hapa ni barabarani. Kuna magari abayo yamebebwa na lori kubwa. Magari haya ni ya kuuzwa. Kuna lori nyingine mbele ya nyeupe na magari kando yake.

Kuna watu, kuna magari. Magari mbili ya nyeusi. Kuna watu ambao wamekali kwenye gari hilo. Kuna mwanadada moja ambaye anaonekana kula. Kuna miti, watu hawa wamejumuika kwa sherere fulani.

Hizi ni pesa za kenya noti za elfu moja ambazo ni elfu nne zimewekelewa juu ya meza. Sasa hizi zimechorwa mzee jomo Kenyatta na jumba maalum jijini Nairobi.

Mtu huyu ameshika pesa mkononi, pesa hizi za Kenya ambazo ni noti ya elfu moja. Pesa hizi ni mingi sana.

Hapa ni sokoni .Soko hili. limefurika watu wengi. Kuna wanunuzi, kuna wauzaji. Katika soko hili kuna matunda. Kuna ndizi, kuna nyanya na mboga.

Kuna mtu ambaye amesimama ameshikilia kikombe ya plastiki na jagi, akimwaga maziwa kwenye kikombe ya plastiki. Sehemu hii ni pahali pa kuuza maziwa, ambapo watu wanaenda kununua maziwa hizo ama waweze kukunywa maziwa hiyo pale.

Hapa ni uwanja, kuna gari ambalo limesimama katika uwanja hili, kuna mtu nyuma ya gari hilo, kuna mamiti katika uwanja huo.

Hapa ni sehemu maalumu, duka la kuuza safi mabango, kuna soda, kuna mafuta katika duka hili za wasichana wanadada. Kuna viti kuna, sehemu ya kunyoa nywele kinyozi. Kuna mtu ambaye ameketi katika kiti hilo, kuna mwingine ambaye ameketi nje ya duka hili. Kuna viti viwili na kuna vifaa vya kueka maji.

Hili ni gari ndogo iko kwenye barabara ama kando ya barabara gari hili ni la nyeupe.

Hapa ni sokoni, ambapo wanauza matunda, ndizi, kuna ovacado , kuna pilipili, kuna vitunguu, kuna mahindi, kuna mavazi ambayo inauzwa, kuna viatu.

Hapa ni sokoni. Watu wameenda sokoni kununua, kununua nguo za mtumba. Kuna mama ambaye ameketi chini, kuna mzee ambaye amesimama. Wakiendelea, watu hao wanaonekana kuwa kwenye shughuli za kuchagua nguo ambazo wanazitaka.

Hii ni chumba kubwa sana. Chumba hili ni kampuni ya kutegeneza magari na magari ambayo yako yameundwa katika sehemu hii.

Hizi ni pesa za Kenya, mtu huyu ameshikilia pesa nyingi mkononi akihesabu, ni elfu moja, mtu huyu anaonekana kuhesabu pesa hizi.

Hapa ni barabara. Kuna gari ndogo. Kando yake kuna mimea miti. Kando wa kushoto kuna ua kuna ua ambalo linaonekana kukuwa boma la mtu ambalo limepandwa na miti imezingirwa na miti mengi.

Hapa ni sokoni, kuna nyanya, kuna vitunguu , kuna viazi ambayo zimewekwa katika sehemu kila aina na bei yake juu ya mbao kuna ndoo.

Viazi kwenye sanduku la mbao , vinywaji, vinywaji ndani ya friji. Ikiwa ni soda na kii ya aina mingi . Nikidhani hapa ni daka ambapo wanauza vinywaji kadhaa na viazi.

Watu watatu wamesimama katikati ya majengo mawili makubwa. Kando yao kuna gari. Wawili ni wa wavulana. Wanajadiliana kuhusu jambo fulani. Mfano kuna mtu mwenye suti ameshika kifaa fulani mkononi akionyesha. Wote wanakaa wana furaha kwa sababu wanatabasamu.

Hapa ni katika duka kuu ambapo kuna watu wawili wako kwenye sehemu ya kuuza sharubati ya kila aina. Kuna maziwa kuna dada mmoja amevalia koti nyeupe akionekana akitoa sharubati.

Hapa ni duka la mapambo. Pambo ni mengi, hapa kuna ambazo zinazofungwa shingoni, mkononi, kuna mtu ambaye anaonekana kusimama kando ya duka hili la mapambo.

Magari matatu kwenye picha hili Iko mbele ya chumba kubwa. Magari haya ni ya kuuzwa na yanakaa mpya kabisa.

Katika Picha hii Kuna, Kuna mtu ambaye ameshikilia pesa mkononi ambayo ni noti ya shilingi mia Moja Kuna mbili. Kuna (computer) Kuna meza.

Picha hili lina viatu mengi kiatu wengi na pia naona kuna ndoo pale ya kuosha viatu hivyo yenye maji. Sehemu hili ni la kuuza viatu. Vimetengenezwa kwa ugunia ugunia.

Hapa ni sokoni. Kuna mandizi ambayo yameiva na mandizi mabichi. Kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna ndimu, kuna kisu ambayo inatumiwa kukata mandizi mabichi. Ndizi haya yako katika kijengo kadogo la mabati ambayo imeshikiliwa na miti.

Hii ni duka la kuuza vibao vya shanga. Kuna muuzaji ambaye ni mama ameketi kwenye kiti. Naona kila aina ya mapambo ya kuvalia kiunoni, shingoni, mkononi, kila aina ya rangi ipo hapo.

Hapa ni sehemu ya kuuza magari. Kuna magari nyekundu, nyeupe, nyeusi. Magari haya yanaonekana kuwa ni mapya. Kunaona nyuma, tunaona majumba. Kuna paa.

Haya ni magari mingi sana , ambayo yako kwenye, kwenye sehemu za kuuza magari haya. Mtu akita kwenda kununua gari anaenda hapo kununua gari unataka . Magari ya aina mingi sana. Gari ya nyeupe, nyeusi ,nyekundu na magari madogo.

Hapa ni soko la kuuza nguo. Kuna mteja kuna mtu ambaye anaonekana kutafuta kutafuta nguo. Kuna muuzaji ambaye amepiga magoti. Nguo aina ina aina ya shati kuna sweta .

Hapa ni jiji ambayo ninaona majumba makubwa, magari, kuna miti, kuna magari ambayo yamesimama gari mbili ambayo imesimama kando ya barabara. Kuna jengo refu ya ghorofa inaonekana ni wakati wa usiku ambayo gari aina ya Nissan.

Hapa ni dukani. Duka hili limepakwa rangi la kijani kibichi. Kuna mtu ambaye anasimama kando ya duka hilo. Kuna maji, kuna ndoo, kuna ndizi, basi ziko katika duka hilo. Duka hilo limeandikwa kwa bano la Mpesa.

Hapa ni dukani, kuna friji, kuna mtu ambaye ,kuna mnunuzi ambaye amesimama katika duka hilo, kunamtungi wa gesi ,kuna meza.

Hapa ni benki, mtu huyu ameleta pesa zake kuhifadhi pengine kuna shilingi mia mbili, hamsini na mashilingi mashilingi mengi sana ambapo anataka kuwekewa pengine ili pesa zake zikuwe zikihifadhiwa.

Hapa ni dukani ambapo wanauza bidhaa kama vile maji, switi, mkate, soda, kuna tahiri hapo kando, mlango ni wa chuma.

Hapa ni sokoni. Kuna aina mingi za mboga za mchicha. Kuna wanunuzi. Mama mmoja amesimama akinunua mboga akizungumza na muuzaji, kuna watu ambao wanasimama, kuna magari.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza viatu za kila aina. Viatu za wanawake, wanaume, kuna mabagi pale. Kuna mwanamke ambaye anasimama. Wauzaji na wanunuzi pia wameenda kununua vitu sokoni.

Hapa ni sokoni. Kuna soksi ambayo inauzwa kwa wingi. Soksi hizi zinakaa kuwa za mitumba. Mewekelewa juu ya sehemu ambayo imetengenezwa na mbao. Kuna soksi ya kila aina ya rangi.

Kuna watu wawili mmoja akiwa ameshika pesa, ameshika pesa anataka kuwekewa hamana kwenye cheti chake cha benki, ama kwenye simu lake anampa mwenye benki amwekee pesa hizo.

Kwenye picha hili kuna matunda. Kuna matunda ya kila aina. Machungwa, ndizi, nanasi, viazi vitamu vimeekelewa juu ya kreti, kuna avokado. Hapa inaonekana kuwa ni sokoni ambayo iko chini ya vihema.

Hapa ni sokoni, kuna aina nyingi ya matunda, kuna viazi, kuna machungwa, kuna matunda mengi, kuna watu ambao wamesimama kwenye kwenye kivuli ambayo waliwahi tengeneza.

Hapa ni sehemu maalum pa nyumba pa kupakia magari, kutengeneza magari haya. Kuna magari mengi katika chumba hili kubwa .Kuna gari katika sehemu mbili, kuna gari nyeupe ,nyeusi.

Hii ni gari ya nyeupe gari hili limeegeshwa karibu na miti mingi gari hili lina magurudumu miwili manne.

Hii ni posta ya bima, bima hili lina manyumba yanafanyiwa marekebisho ,linafanywa na kampuni la manyumba kusimamiwa na mwenyekiti ambaye anayae anaiitwa Ryan.

Haya ni manguo ambayo yamepangwa kwenye sehemu maalum ya kupanga mavazi, ina manguo ya aina mengi, ina kanga katika...

Haya ni magari mengi ambayo yameegeshwa kando ya barabara ya watu. Kuna jumba kubwa la ghorofa. Nyuma ya gari hizo kuna majumba ambayo yamejengwa magari haya ni ya kuuzwa kuna kila aina ya gari ambayo mnunuzi,,,,

Hapa ni duka la Mpesa, mtu huyu ameshikilia rununu mkononi, ambayo anaonekana akibonyeza simu hilo. Ako kwenye sehemu la Mpesa, anatoa pesa kwenye Mpesa.

Hii ni pesa noti ya elfu moja shilingi ya Kenya, mtu ameshikilia mkononi katika noti hili imechorwa , imechorwa mzee hayati Jomo Kenyatta.

Kuna gari aina ya matatu nyeupe imesimama mbele ya jengo fulani ambalo ni mlango kuu, nyuma ya gari hilo kuna kifaa ya kuwekwa uchafu. Kuna taa.

Hii ni bima ya wanbodaboda. Bima hii inasaidia wanabodaboda kulingana na uharibifu wa bodaboda hilo. Bima hili ni la elfu mbili mia tano kwa miezi sita.

Haya ni maduka mawili, maduka haya naona kuna watu, ambao, mtu ambaye ananunua kwa duka hilo, na watu ambao wanauza nje ya duka hilo ambapo kuna chungwa, kuna parachichi, tikiti maji, barabara kuna tuktuk, kuna gari ambayo imeegewa pale.